Picha inaonyesha mtu anayemwagilia mimea kwenye bustani ya wima haidroponiki. Mfumo huo umeundwa kwa bomba nyeupe za PVC zilizowekwa kwa usawa kwenye muundo wa mbao na kila bomba yana mashimo yaliyoingizwa sufuria ndogo zenye mimea. Huenda ni mboga za majani kama kale au chard . Mtu huyu anatumia ya chupa bluu ya kumwagilia maji na ameishika ndoo nyeusi mkononi.

Taswira hii inaonyesha mpangilio wa kilimo cha hydroponics ambapo mimea ya majani kijani imepandwa ndani ya kontena nyeupe zilizowekwa juu ya viroba nyekundu. Kila kontena lina mashimo kadhaa juu yake ikiwa na mimea inayotunzwa kwa mfumo wa maji wenye viritubisho. Kuna mrija wa plastiki unaounganisha vyombo hivyo vikiashiria mtiririko wa maji au suluhisho la lishe.

Mumo mwa bustani ya hydroponic ambapo mimea ya majani kama vile mboga na mimea ya kuchovya imepandwa kwenye poti ndogo zilizowekwa katika njia mbili za mstatili za plastiki nyeupe. Kuna mabomba yanayotoa virutubisho kwa njia ya maji na vifaa vya bustani kama ndoo nyeupe vinaonekana nyuma.

Mimea ya majani kama lettuce na spinach inastawi vizuri kwa kutumia mfumo wa hydroponic wa wima. Vichanja vya plastiki vyeupe vimesimamishwa kutoka juu kwa nyaya za njano na chuma na kila safu ina nafasi ya mmea mmoja ulioota vizuri. Majani yanaonekana kuwa na afya njema yakionyesha mwangaza wa kijani kibichi unaoashiria upatikanaji mzuri wa virutubisho.

Tanki ya kuchotea maji imeunganishwa na pipe yenye rangi ya kijani. Mimea imepandwa na mimea hii hasa yaweza kuwa ni mboga na inanyunyuziwa maji,

Taswira hii inaonyesha shamba la kuku wa mayai au nyama wakiwa wengi na wakisongamana ndani ya banda lenye muundo wa mbao na madirisha yanayoleta mwangaza wa asili. Kuku ni wa rangi ya kahawia na nyeupe na kuna vyombo vya chakula vilivyowekwa kati yao. Mchoro huu ni wa kawaida katika mashamba ya kilimo cha ndani hususan kwa uzalishaji wa kiwango cha biashara.

Muundo huu unaonyesha greenhouse ya kisasa ya zao la strawberry . Mimea imepangwa kwa mistari kwenye matuta yaliyofunikwa na plastiki nyeusi ya kudhibiti unyevunyevu na magugu. Ghorofa ya juu ya greenhouse imefunikwa na plastiki nyepesi kuwezesha udhibiti ya hali ya hewa.

Ng'ombe wengi weusi na weupe wamesimama kwa foleni wakilishwa kwenye mpangilio unaotenganishwa kwa vipini vya chuma. Wanakula katika mabafu yaliyojaa majani au chakula. Sehemu ina paa mrefu na mwanga wa asili unaopitisha kupitia dari na ufunguzi kando.

Muundo huu unaonyesha greenhouse kubwa kwenye eneo la milimani lenye vijitesheni tende. Ikiwa na muundo wa plastiki unaoshikiliwa na fremu ya chuma. Mandhari ya nyuma inaonyesha milima na misitu chini ya anga lenye mawingu, ikiashiria hali ya hewa ya baridi na yenye rutuba.

Taswira hii inaonyesha shamba la nyanya lililoandaliwa kwa ustadi likiwa na safu za mimea changa ya nyanya iliopandwa kwa mpangilio mzuri, miti ya kusaidia imewekwa kwenye kila mmea ikiashiria maandalizi ya ukuaji wa mmea wenye mizigo ya matunda. Mabomba ya umwagiliaji wa matone yanapita kati ya safu yakitoa maji mojakwa moja kwenye mzizi bila upotevu. Madhari ya nyuma ina miti ya asili na anga yenye mawingu ikonyesha mazingira halisi ya shamba katika eneo la shambani.

Picha inaonyesha mfumo wa kumwakilia mimea kumia sprinkler shambani sprinkler hio imepandishwa kweny pomba linalotoa maji na inanyunyiza maji juu ya mistari ya mimea michanga yaliopandwa kwenye udongo, mimea inaonekana ikiwa katika hatua awali ya ukuwaji na mfumo huu wa umwagiliaji unasaidia kuhahikisha wanapata maji ya kutosha kwa ustawi.

Shamba linaonekana ikiwa na mimea iliyopandwa kwa mpangilio wa mistari ya na ikimwangiliwa na mfumo wa vinyunyizio vya maji vilivyo juu ya ardhi. Maji yananyunyiziwa kama mvua yakifunika sehemu kubwa ya eneoko sawa. Vinyunyuzio hivyo vimeunganishwa na mabomba ya maji yaliopita kati ya mistari ya mimea na mfumo mzima unaonekana kuendeshwa kwa ufanisi bila kuhitaji kazi nyingi za mikono. Mimea na afya nzuri ikiashiria mfumo huu wa umwangiliaji unafanya kazi vizuri.

Shamba kubwa limelimwa kwa safu zilizopangwa vizuri, likiwa na mimea ya kibichi inayostawi kwa utaratibu wa kisasa wa kilimo. Kando ya kila safu kuna bomba la umwagiliaji wa matone, likionyesha teknolojia ya kisasa inayolenga unyevu wa moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Mandhari ya nyuma inaonyesha mashamba zaidi, miti na majengo machache yaliyo mbali, yakitoa taswira ya jamii inayojikita katika kilimo.

Shamba limeandaliwa kwa mfumo wa umwagiliaji wa matone, ambapo mistari ya udongo imepangwa kwa safu sambamba na bomba nyeusi la plastiki imewekwa juu yake. Upande wa kulia kuna roll ya bomba hilo ya vipande visivyotumika pamoja na vyoo vinavyoonyesha mfumo huo na chanzo cha maji. Mandhari ya nyuma inaonyesha mazingira ya ardhi kavu na miti iliyosambaa kwa uchache.

Mfumo wa umwaginiaji kwa matone umewekwa shambani kwa kutumbia bomba kubwa, jeupe lilo simama katikati. Likiwa na mirija ya plastiki nyeusi inayotoka upande wa kushoto na kulia. Mirija hii na unganishwa na viungeo vya bulu. Nikisambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea midogo iliopandwa kwa mistari. Udongo umeoneka kufuliwa hivi karibuni, na mimea inaoneka kuwa katika hatuwa za mwazo za ukuaji.

Umwagiliaji wa maji kutumia mabomba yenye miunganisho mingi katika shamba hili, unawezesha ukuaji wa mboga au mimea yenye majani ya kijani kibichi. Miale ya jua inaangazia ardhi hii inayoendeleza ukulima.